Nguzo ya umeme iliyosimama wima ikizungiushiwa na waya za umeme zilizofungwa juu yake. Juu ya nguzo hiyo kuna kisanduku cha bluu chenye uwezo wa kubadilisha nguvu ya umeme. Waya hizo za umeme zinaonekana zikiungana na nguzo nyingine na zimefungwa vizuri. Nyuma ya nguoz hiyo kuna jengo la kisasa yenye rangi ya njano aina ya ghorofa.

Mwanaume aliyevaa kofia nyekundu ya pikipiki akimkabidhi mzigo mwanamke aliyetabasamu na kupokea mzigo wake. Mwanaume huyu anaonekana kuwa dereva wa pikipiki na pia dereva usafirishaji wa mizigo midogomidogo, na mwanamke huyo anaonekana kuwa ni mteja aliyepokea mzigo wake. Nyuma yao kuna pikipiki yenye rangi ya kijani, ikionekana ni pikipiki ya kampuni fulani ya usafirishaji wa mizigo midogo midogo.

Eneo la makutano ya barabara zinazokutana katika eneo la mzunguko, katika mzunguko huo kuna eneo la kijani kibichi lililopandwa na majani, barabarani kuna magari yanayopita pamoja na watu wanaotaka kuvuka kwenye njia ya pundamilia, mbele ya barabara kuna majengo makubwa ya kisasa pamoja na mabango makubwa ya matangazo eneo hili ni makutano katika jiji lenye shughuli nyingi.

Wafanyakazi mbalimbali wa jiji wanaume kwa wanawake wakiwa wamevaa barakoa za bluu, kofia za plastiki, glovu nyeupe na fulana za mwanga zenye rangi tofauti tofauti ikiwemo bluu, rangi ya machungwa na kijani mpauko kwa ajili ya usalama. Wakikusanya takataka katika eneo la soko na kuzisogeza kwenye gari ndogo nyeupe ya kubebea uchafu.

Eneo la choo likiwa na choo cha kuchuchuma chenye hali ya usafi kulichojengwa kwenye sakafu ya vigae na kina mfumo wa kusukuma maji. Pembeni yake kuna debe la kuhifadhia takataka lenye rangi ya bluu pia kuta za choo hicho zimeezekwa kwa vigae vyenye rangi ya maziwa.

Eneo la nje ambapo takataka zimechomwa moto ikiashiria hili ni dampo dogo la uchafu. Kuna mstimu wenye kibao cha matangazo na kuna mbuzi weupe wawili wakila majani, kwa nyuma kuna makazi ya watu aina ya magorofa yenye mfumo wa kota za kufanana.

Afisa jiji wa kike akiwa pembezoni mwa barabara, akisafisha barabara kwa kutumia mfagio wa chelewa ili kuweka mazingira safi, nyuma yake kuna wapita njia ambapo moja wapo ni mwanamke aliyevalia jaketi lekundu, akiwa anaongea na simu ya mkononi.

Wanaume wawili wabeba taka waliovaa sare za kijani na kofia, wakiwa kwenye gari la taka lililoegeshwa pembezoni mwa barabara katika eneo la kibiashara wakisubiri takataka, upande mmoja wa barabara hiyo kuna wapita njia na maduka ya wafanyabiashara wa nguo mbalimbali.

Wanaume wawili waliovaa sare za kazi wakionyesha kuwa wabeba takataka, wakiwa wanapakia takataka kwenye gari la taka lililoegeshwa pembeni mwa barabara. Barabara hiyo inaonekana ni barabara ya mtaa kwa kuwa nyuma yake kuna nyumba ya kuishi watu iliyozungushiwa ukuta wa kijivu.